Duka la mavazi ya kiume linaloitwa GENTLEMAN linaonyesha mavazi rasmi kama suti na mashati kupitia madirisha yake ya kioo. Vibonzo vya mannequine vimevalishwa kwa mtindo wa kisasa likionyesha ubora wa mavazi yanayouzwa.

Manikini amevalishwa mavazi ya kisasa kofia pana na miwani ya jua uku akiambatana na mapambo ya dhahabu yaliopangwa vizuri. Meza ina viatu, miwani na pochi za mtindo mazingira haya yanaonyesha duka la bidhaa za urembo na mitindo.

Duka kubwa la nguo liko ndani ya jengo la kisasa la kibiashara. Nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa vizuri kwenye mabega, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Taa nyingi angani zinatoa mwangaza mkali ndani ya duka. Mabango mekundu yenye maandishi ya punguzo la bei yameshikwa juu ya bidhaa.

Nguo mbalimbali za vitambaa vimepangwa kwa mpangilio kwenye racks ndani ya duka la nguo. Wateja wachache wanaendelea kuchagua vitambaa kulingana na rangi na muundo. Mabango yenye maandishi kila kitu na bei yake yanaonyesha kuwa bidhaa hazina bei ya jumla, bali zinauzwa kwa bei tofauti.

Duka kubwa la nguo linaloitwa max liko ndani ya jengo la kisasa la kibiashara. Ndani ya duka kuna taa nyingi na rafu zilizojaa mavazi ya mitindo tofauti kwa wanaume, wanawake na watoto. Kuta za vioo huruhusu wateja kuona bidhaa kabla ya kuingia.

Duka la nguo lililopangwa vizuri lina rafu zilizojaa mashati ,suruali na mavazi ya rangi mbalimbali. Taa za dari zinang'aa juu ya vitenge na nguo za kisasa. Pazia za pinki nyuma huwashiria chumba cha kupima mavazi kwa wateja. Mazingira ni safi na ya kuvutia.

Duka la mitindo linaonyesha mavazi ya kisasa kwa kutumia mannequin aliyevalishwa kimono chenye maua mekundu na nyeupe, miwani ya jua na kofia kubwa ya majani. Meza imepambwa na mikoba, mapambo ya shingoni, pete na herini.

Duka la nguo liloandikwa Budget Wear The Thrift Shop lipo wazi, huku mannequins zikiwa zimevalishwa mavazi ya rangi tofauti zikiwa mbele ya mlango. Pembeni, kuna salon iitwayo Live Hair Salon inayoonyesha huduma mbali mbali za urembo.

Duka la mavazi lenye Italian Men's and Ladies Fashions . Duka linaonekana la kisasa na limepambwa vizuri na linauza bidhaa mbalimbali kama viatu vya kiume na kike. Jina la duka linaonyesha linauza mitindo ya kiitaliano. Ambayo maarufu kwa ubora na mtindo wake.

Duka la Levis linaonyesha mavasi ya kisasa labda ya jeans kwenye madirisha makubwa ya kioo ndani mannequins wamevalishwa nguo mbali mbali huku maandishi Calvin jeans yakisisitiza bidhaa kuu.

Duka la nguo linaonyeshwa likiwa na mavazi ya rangi mbalimbali iliyopangwa vizuri kwenye vipachiko. Pia kuna kofia nyingi za aina tofauti. Baadhi zikiwa zimevalishwa kwenye manekeni .

Duka ya mavazi ya wanawake lenye mpangilio mzuri na mwangaza wa kutosha. Rafu zimejaa sweta za rangi mbalimbali, huku nguo zingine zikiwa zimevalishwa kwenye wima. Sehemu ya kulia pia inaonekana pembeni.

Duka la nguo limejaa wateja wanaochagua mavazi kutoka kwa mistari ya wavu yenye nguo tofauti. Nguo zimepangwa kwa rangi na aina mbalimbali kama mashati, suruali na blauzi.

Duka safi lenye sakafu ya mbao limepangwa vizuri na nguo mbalimbali zilizoning'inizwa kwenye racks . Kati ya chumba kuna meza ya kuonyesha nguo zilizokunjwa. Taa nyingi za dari huangaza kwa mwanga wa kutosha na madirisha marefu huongeza mwangaza wa asili.

Ni sehemu ya duka na mavazi ya kiume hasa suti ambapo suti mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Juu ya rafu kuna koti za suti zinazowekwa kwenye vibega pamoja na mashati na tai, huku sehemu ya chini ikiwa na makoti mengi ya rangi tofauti yaliyoning'inizwa kwenye wima.

Nguzo za chuma zimejaa nguo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa uangalifu ndani ya duka la mitumba. Kuna mashati, fulana, suruali, makoti ya baridi na nguo za watoto vyote vikiwa kwenye wingi wa rangi na mitindo. Juu ya wima ziko mikoba na nguo zilizopangwa kwa staha.

Rafu zimejaa viatu vya watoto vya rangi mbalimbali kama rangi ya waridi, samawati na nyeupe. Upande wa kulia kuna viatu vya michezo na visanduku huku upande wa kushoto kuna sehemu ya mavazi ya watoto. Sakafu ni safi ya vigae vya rangi ya kahawia iliyokauka.

Ni duka la mavazi la kifahari lililopo ndani ya jumba la biashara. Duka hili lina milango ya kioo inayoonyesha sehemu ya ndani iliyojaa nguo na viatu vya kisasa, pamoja na marobota yaya mavazi ziizopangwa kwa uangalifu.

Suruali za rangi tofauti zimetandazwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza ya mauzo. Juu yake kuna bango lenye maandishi arobaini asilimia ofa. Pembeni kuna mashati yaliyopangwa, rafu na suti zenye wima. Duka linaonekana kuwa la nguo rasmi na limepangwa kwa usafi.

Hudia ya rangi ya kaki imeonyeshwa ikiwa imeingizwa kwenye wimbo wa hangei ndani ya duka la maprize. Ina kofia na mfuko wa mbele na imetengenezwa kwa kitambaa kizito kinachofaa hali ya baridi. Pembeni kuna suruali zinazolingana na nguo hiyo.

Manikini imevalishwa gauni jeupe lenye michoro ya maua, kofia pana ya majani, miwani mieusi na vito vye dhahabu. Mezani kuna herini, mikufu, kofia, miwani na mkoba mwekundu. Duka limepangwa kwa mitindo wa kisasa likionyesha bidhaa za mitindo na urembo kwa wateja wa kike.

Duka la kisasa la Woolworths linaonyesha mavazi ya kisasa ya wanawake kwenye kioo chake mbele. Ndani ya duka kuna marobota ya nguo zenye rangi tofauti, mannequins waliovishwa mitindo ya kipekee na mpangilio wa kuvutia wa bidhaa.

Duka la vifaa vya urembo hasa miwani ya jua na vitu ya mapambo kama herini, mikufu na bangili. Duka hili lina mpangilio wa kuvutia na wa kisasa likiwa na rangi angavu hasa nyekundu na nyeupe.

Sehemu ya duka la kuuza viatu, hasa vya watoto. Upande wa kushoto kuna rafu iliyojaa viatu vya watoto wakike. Wengi vikiwa na rangi kama pinki, nyeupe na zenye mapambo ya kimaumbo ya watoto. Upande wa kulia kuna viatu vya watoto wa kiume, vikiwa vimepangwa kwa namba mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo lililopangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Rafu kubwa nadhifu zimejaa nguo mbalimbali zilizopangwa kwa rangi na aina tofauti, baadhi zikiwa zimekunjwa na zingine zikiwa zimehifadhiwa kwenye viboksi vya rangi.

Ni duka la kisasa la mavazi na bidhaa za mitindo. Kushoto kuna rafu zenye viatu vya aina mbalimbali. Katikati kuna sofa ya ngozi ya rangi nyeusi pamoja na meza ndogo. Kulia kuna kabati la vioo lenye bidhaa mbalimbali. Nyuma kuna nguo mbalimbali zilizoning'inizwa.

Watu mbalimbali wakiendelea na ununuzi wa nguo na mikoba ndani ya duka la mitumba lenye sehemu tofauti kama ya watoto na wanaume. Wateja wanachagua bidhaa kutoka kwenye wingi wa nguo zilizopangwa kwenye wavu za chuma na meza.

Duka la nguo lililoitwa Safari lililo na muundo wa kisasa na wa kuvutia. Ndani ya duka kuna nguo mbalimbali za mtindo tofauti zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wameremeta.

Watu watatu wamesimama katikati ya magari mengi yaliyo pangwa kwenye yadi ya kuuza magari . Mwanamume mmoja anashikana mkono na mteja ishara ya makubaliano ya biashara. Hali ya anga ni yenye mawingi na mazingira yanaonyesha shughuli ya ununuzi wa gari mpya.

Gari ai na ya Toyota Landrcriser Prado mfano maarufu wa SUV. Inaonekana ipo katika hali nzuri na ina rangi ya jivu. Gari hili linajulikana kwa imara yake na uwezo wa kuendeshwa kwenye njia ngumu au za offroad .

Kundi la watu mbalimbali limekusanyika katika uwanja wa kijani ulio wazi ukizungukwa na miti midogo na nyumba za makaazi nyuma. Baadhi yao wamesimama na kuzungumza wengine wamekaa ardhini wakitumia simu au kupumzika.

Gari la kifahari aina ya toyota Hiace imeegeshwa karibu na mwamba mkubwa wa asili. Limechorwa lebo ya kampuni ya utalii, ikiwa tayari kusafirisha wageni kutalii maeneo ya kuvutia. Mandhari ya kijani na miamba huonyesha uzuri wa eneo la kiasili.

Gari ndogo ya aina ya Toyota passo rangi nyeusi limeegeshwa kwenye eneo la lami karibu na magari mengine. Taa zake ziko wazi na namba ya usajili ni KDQ 076J. mandhari ya nyuma yanaonyesha magari ya kibiashara na mabango ya matangazo.

Wahudumu wawili wamesimama kwenye kaunta ndani ya jengo la kisasa la mauzo ya magari. Wamevaa mavazi rasmi wakitabasamu kwa mteja. Pembeni kuna gari jeupe la Nissan, liloonyeshwa kwa ajili ya kuuza. Sakafu ni safi, dari lina taa nyingi zenye mwanga mkali, ukutani kuna nembo ya Nissan na mabango ya matangazo.

Gari jeupe la kampuni limesimama mbele ya ukuta wa miamba ya kuvutia. Mandhari ya asili yenye mawe yaliyopasuka na nyasi kijani inayoonyesha kuwa eneo hili ni la kivuito cha utalii au safari ya kuona mandhari ya kiasli.

Viti vya nyuma vya gari vimepangwa kwa safu tatu za kuketi, vikiwa na migongo mirefu na viti vya mikono katikati vinavyoweza kukunjwa. Mwangaza wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa, ukionyesha mandhari ya kijani nje. Seat zimetengenezwa kwa kitambaa cha velvet kilichochanganywa na rangi ya kijivu na nyeusi.

Gari aina ya Toyota limesimama kwenye eneo la majani yenye miti mirefu ya kijani. Ni gari la rangi ya buluu nyeusi linaloonekana kuwa imara kwa matumizi ya maeneo ya mashambani.

Magari yaliyopaki kwenye uwanja wa nyasi yakiwa yamepangwa kwa mstari. Magari haya ni ya binafsi na yana habari za usajili za Kenya. Ikionyesha kuwa tukio linafanyika nchini humo. Watu wachache wanaonekana wakiwa karibu na magari, wengine wakiwa wamesimama na kuzungumza.

Gari aina ya toyota likiwa limeegeshwa kando ya barabara katika eneo la makazi. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na linaweza kutumika kama basi la shule, gari la usafiri wa abiria aua matumizi ya kibinafsi ya kusafirisha watu.

Mistari ya matairi mapya ya magari yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kila tairi linaonekana kuwa na michoro ya kisasa ya kuvutia inayosaidia kuongeza mshiko barabarani. Mazingira haya yanaashiria duka au bohari ya matairi.

Gari la kifahari limeegeshwa kwenye uwanja wa wazi kwenye nyasi likizungukwa na magari mengine ya rangi tofauti. Mazingira yanaonyesha eneo la kijijini lenye miti mirefu na anga safi ya bluu.

Gari aina ya Toyota hilux double cabin likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi zilizozungukwa na miti. gari hilo lina mwonekano wa kijivu lenye mng'ao na lina matairi makubwa ya kuvuka maeneo magumu.

Kundi la watu waliokusanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi linaonekana kuwa sehemu ya kijiji au pembezoni mwa nchi. Baadhi ya watu wamekaa chini kwenye nyasi huku wengine wamesimama wakizungumza au kutembea. Magari kadha yameegeshwa karibu.

Magari mengi mapya yamepangwa ndani ya jumba lenye dari ndefu na sakafu ya vigae safi. Taa nyingi za dari zinatoa mwangaza wa kutosha, huku magari ya rangi tofauti yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye maonyesho ya duka la magari.

Ni gari la kijivu aina ya Subaru lililo simama kwenye uwanja wa maegesho kwenye vumbi karibu na majengo ya mtaa wa mji. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri ikiwa na vioo vya giza na tahiri zilizovaliwa vizuri.

Sehemu ya mapokezi ndani ya duka la magari. Kuna magari matatu mapya yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo lenye muundo wa kisasa lenye dari refu na vioo vikubwa vilivyo ruhusu mwanga mwingi kuingia. Upande wa kulia kuna dawati la mapokezi.

Gari aina ya Toyota maarufu kama matatu ya usafiri wa abiria ikiwa imeegeshwa katika sehemu ya maegesho usiku likiwa na rangi ya fedha na lina alama ya Toyota kwenye sehemu ya mbele.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Gari lina muundo wa kisasa, milango minne, matairi makubwa na maandishi pembeni yanayoonyesha ukubwa wa injini.

Mwanaume anayeketi ndani ya gari jipya anatabasamu huku akipokea funguo kutoka Kwa mhudumu aliyesimama dirishani. Anashika ufunguo Kwa furaha ishara ya kununua au kukodisha gari. Mandhari inaonyesha tukio la mafanikio au hatua mpya ya maisha Kwa mmiliki mpya wa gari.

Picha inaonyesha gari ya rangi nyeupe ikiwa imeegeshwa kando ya barabara karibu na jengo lenye maandishi Hill Court . Gari hili linaonekana kuwa la usafirishaji wa abiria.

Meza ya mbao imepangwa kwa mistari na viatu vya mitumba vya aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na buti, viatu mchezo na raba. Maduka ya nguo na viatu vingi yanaonekana nyuma yakionyesha soko la ndani lenye bidhaa za bei nafuu na mwangaza mkali wa taa za umeme ukimulika bidhaa.

Meza na vibanda vya soko ambavyo havijatumika au vimefungwa baadhi vikiwa vimefunikwa kwa magunia na plastiki na kuashiria kuwa ni baada ya saa za kazi au siku ya mapumziko ya soko. Viti na meza za mbao pia zinaonekana huku sehemu nyingine zikionekana zikiwa na matofari yaliyo tumika kushikiria magunia.

Sehemu ya ndani ya soko la jumla ambapo bidhaa mbalimbali zinazouzwa, kuna meza zilizopangwa na bidhaa kama ndizi, nyanya, matango, pilipili, hoho na bidhaa nyingine za mboga. Pia kuna vikapu vya mikono, ndoo na mapambo ya maua.

Sketi nyingi za magurudumu zenye rangi na miundo mbalimbali zimepangwa kwa wingi na kunyongwa kwenye standi ya kuuzia. Kuna sketi nyeusi, nyeupe, blue, pinki na za watoto na watu wazima. Mazingira haya yanaonyesha duka la mtaa linalouza vifaa vya michezo, hasa kwa ajili ya burudani na mazoezi ya utelezi.

Ndoo na viungo mbalimbali vimejaa viungo vya rangi tofauti kama majani, machungwa, kahawia, kijani na nyeusi. Zimepangwa kwenye meza ya mbao sokoni. Mazingira ya karibu yanaonyesha mazao mengine ya mboga na vyakula.

Kibanda cha soko ambacho kinauza viatu vya ngozi zilizopambwa kwa shanga za rangi mbalimbali. Viatu hivyo vimetundikwa kwa mpangilio mzuri ukutani kwa kutumia nyuzi au nyaya ili kuvutia wateja. Mtu mmoja anaonekana akiwa amepanga au kuchunguza viatu hivyo.

Hii ni uchavi yenye sehemu ya kuonyesha nyama ndani ya friji la kioo. Vipande vikubwa vya nyama vimepangwa ndani, huku vingine vikiwa vimening'inizwa ukutani. Wachinjaji wamevaa magwanda meupe na kofia wakiwa kazini. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kuuza nyama katika duka la mtaa.

Soko kubwa la wazi lenye shughuli nyingi ambapo mamia ya wauzaji wamepanga bidhaa zao chini ya miavuli ya rangi tofauti ili kujikinga na jua. Watu wengi wanatembea katikati ya vibanda hivyo wakinunua au kuuza bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga mboga zinazoweza kuonekana kwenye baadhi ya meza.

Hii ni soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua matunda, mboga, viazi, ndizi na samaki. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwenye vikapu vya plastiki chini ya mwavuli au jua, huku wateja wakichambua bidhaa zinazohitajika.

Soko la matunda na mboga, mboga ambapo bidhaa mbalimbali kama nyanya, karoti, pilipili hoho na matunda mengine zimepangwa kwa mpangilio mzuri mezani. Watu wanaonekana wakifanya manunuzi huku wauzaji wakiwa nyuma ya bidhaa zao.

Ndani ya jengo lenye dari refu na madirisha makubwa kuna soko la kazi za mikono na sanaa. Kuta zimepambwa na vinyago vya asili mazulia, shanga, nguo za kitamaduni na picha za kuchorwa zinazoonyesha mandhari ya kiafrika, wanyama na watu wa jamii tofauti.

Ni soko la matunda ambapo ndizi za aina mbalimbali zimepangwa kwa uwingi katika vifurushi vya mbao na magunia. Ndizi zilizo karibu, ni mbichi na ni za kijani kibichi, zikiwa tayari kwa kupikwa au kuachwa zikakomaa. Nyuma yao kuna ndizi zilizoiva na zingine zikiwa katikati ya kuiva.

Mikungu ya ndizi aina ya sukari zilizopangwa juu ya kitamba kwa ajili ya kuuza. Ndizi hizo ziko kati ya hali tofauti za ukomavu zingine zikiwa bado na rangi ya kijani ya kuashiria kuwa bado bichi. Huku nyingine zikiwa na rangi ya njano zenye dalili ya kuwa tayari kukuliwa.

Soko la ndani ya jengo lenye ghorofa moja, lililojaa maduka madogo yanayouza bidhaa mbalimbali kama vile mavazi ya kitamaduni. Kuta za jengo zina madirisha makubwa ya vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kando ya kuta na mezani.

Duka la kuuza mayai ambapo mayai yamepangwa kwa wingi kwenye trei za plastiki zenye rangi tofauti. Duka hili linaonekana kuwa la rejareja au jumla na limepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za chuma au mbao ndani ya banda la kijani.

Buchari ya kisasa iliyojaa wachinjaji kadhaa waliovaa makoti meupe na aproni nyekundu. Nyama kubwa zimeagikwa upande wa kushoto zikiwa tayari kwa kukatwa. Upande wa kulia kuna jokofu la kioo lenye vipande mbalimbali wanyama kama vile nyama ya ng'ombe, maini na labda mifupa.

Soko la mitaani lenye vibanda vya wauzaji wa matunda na mboga vimepangwa pande zote mbili za barabara nyembamba. Bidhaa kama ndizi, nyanya, machungwa na mboga za mezani zimewekwa kwenye vikapu vya plastiki na boksi.

Viazi na magimbi vimepangwa kwenye vikapu vya asili na ndoo za plastiki za rangi tofauti. Kuna viazi vikuu, viazi vitamu vya rangi ya zambarau na magimbi meupe na meusi. Mazingira haya yanaonyesha soko la mboga linalouza mazao ya shambani kwa wingi na urahisi.

Soko la wazi limejaa kazi za mikono za kitamaduni kama vinyago, vibao vyenye maandishi, midomo ya ngoma na sanamu ndogo. Mavazi ya rangi angavu yamepangwa pembeni na wauzaji wakiwa kwenye vibanda vyenye miavuli. Mazingira yanaonyesha biashara ya sanaa na utamaduni wa Kiafrika.

Ni kibanda cha kuuza samaki waliokaangwa kikiwa kimejaza samaki wa aina mbalimbali waliopangwa juu ya meza ya chuma ya kijani. Samaki hawa wamekaangwa na kuonekana kuwa tayari kwa kuuzwa au kuliwa.

Picha inaonyesha soko ya ndani ya kuuza matunda ambapo watu mbalimbali wananunua na kuuza bidhaa kama vile: parachichi, ndimu, vitunguu na viazi. Mazao yamepangwa kwenye masanduku makubwa ya mbao na wateja wanaonekana wakizunguka wakichagua wanachotaka.

Picha inaonyesha kibanda cha kuuza matunda na mboga ambacho kuna ndizi mbivu zilizoning'inizwa kwa kamba na ndizi mbichi kubwa zikiwa bado zimeungana kwenye mzabibu. Chini kuna nyanya nyekundu zinazojaa na kwenye vyombo vya plastiki kuna pilipili na tangawizi.

Karatasi ndogo imebandikwa kwenye mti ikiwa na maandishi ya kutangaza nyumba ya vyumba vitatu au vinne vya kupangisha. Nambari ya simu imeandikwa wazi kwa mawasiliaano. Nyuma yake kuna majengo ya ghrofa na miti ya kijani inaonyesha eneo la mijini yenye mandhari ya kuvutia.

Jengo la ghorofa lenye sakafu kadhaa linaonekana kuwa ni la makaazi au la biashara. Jengo hili lina madirisha na mapatio kwa kila sakafu na muundo wake ni wa kisasa. Sehemu ya chini inaonekana kuwa na mlango wa kuingilia, labda ni duka au sehemu ya kuegesha magari.

Nyumba kubwa ya kifahari imezungukwa na mimea ya kijani na mitende. Ina madirisha makubwa ya vioo na paa la rangi ya hudhurungi. Eneo la mbele lina uwanja wa maegesho na mpira wa kikapu. Njia ya vigae inaelekea kwenye mlango mkuu uliopambwa vizuri.

Balkoni yenye kuta za jano angavu na uzio wa chuma ngao inaangalia barabara tulivu na majengo ya ghorofa ndefu mbele. Sakafu ni safi ya vigae, na mwanga wa jua huangaza eneo hilo vizuri. Likitoa mandhari safi ya mji wa kisasa."

Jengo la ghorofa tatu limejengwa kwa mawe ya saruji na kupakwa rangi ya kijani na zambarau, likiwa na milango na madirisha ya chuma. Sehemu ya upande wa kulia bado haijakamilika ikiwa inaonekana kama inakaribia kumaliziwa.

Majengo manne ya ghorofa yako katika hatua ya ujenzi yakiwa na muundo wa tofali za rangi ya mawe. Kila jengo lina madirisha mengi, baadhi yake tayari yamefungwa grills . Juu ya jengo kuna mfanyakazi mmoja akiashiria kazi inayoendelea.

Jengo la biashara, lenye rangi ya bluu, lina maduka ya chini, kama vile, duka la Safaricom, sehemu ya kuuza baisikeli, na duka la bidhaa mbalimbali. Ghorofa za juu ina vyumba vilivyo wazi kwa upangishaji, ngazi za upande zinaongoza juu, na eneo la mbele ni la vumbi, na kokoto.

Lango jeupe la zege lina bango la chuma na wa sindano juu yake kwa ajili ya ulinzi. Karatasi imebandikwa ikitangaza nyumba ya vyumba viwili kupangishwa ikiwa na nambari ya simu kwa mawasiliano.

Jengo la ghorofa tano limejengwa kwa mchanganyiko wa mawe na rangi ya kijivu. Rangi nyekundu ya mapambo. Kila ghorofa lina veranda zenye nondo nyeusi. Madirisha kubwa la vioo upande wa kulia.

Jengo refu la ghorofa liko katika hatua za ujenzi. Likizungukwa na nguzo za kreni ya njano iliyoinuliwa juu ya paa. Sehemu ya juu imefunikwa na neti ya kijani kwa ajili ya usalama.

Ni majengo ya makazi ya ghorofa yanayojengwa, ambapo baadhi ya majengo, yamekamilika na mengine bado yako katika hatua za ujenzi. Kuna nguzo nyingi za zenge na mbao za kusaidia ujenzi wa sakafu.

Mijengo ya makahazi ya gorofa yaliyopagwa kwa mpangilio katika eneo la mji. Majengo haya yanapaa za rangi ya machugwa na kuta za rangi ya krimu yakizugukwa na njia za lami maeneo ya kijani.

Jengo refu la makazi, lina ghorofa nyingi na mabalkoni yaliyozungushwa nondo. Ukuta wa nje una rangi nyeupe na ya kahawia na nguo zimeanikwa kwenye baadhi ya mabalkoni. Taa ndogo zenye nyaya zimefungwa juu ya jengo na anga ni safi ya buluu. Mazingira yanaonyesha eneo lenye watu wengi.

Makazi ya kisasa ya ghorofa yaliyopo ndani ya eneo lenye uzio na lango la kuingia na linaonekana kuwa ni sehemu salama na ya hadhi ya kati au ya juu.

Nyumba ya kifamilia ya ghorofa moja iliyojengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na mistari ya rangi nyekundu. Mazingira yake ni safi na yamepambwa kwa mimea iliyopogolewa kwa umbo la kuvutia.

Jengo refu la kisasa linaonekana likiwa bado linajengwa, lenye muundo wa kisasa wenye rangi ya kijivu na nyeupe. Ina madirisha mengi yaliyo na grili za usalama. Na paa la mabati lililopigwa maridadi. Pembeni kuna ukuta wa mawe na lango la chuma.

Jengo kubwa la ghorofa linaloendelea kujengwa, likiwa limezungukwa na uzio wa ukuta. Ujenzi unaendelea kwa hatua za juu huku, scaffold zikiwa zimewekwa pembeni ya jengo.

Jengo refu la gorofa linaloendelea kukamilika likiwa limepakwa rangi ya njano na bluu. Ukuta wake mmoja umefungwa kwa mbao na kuzungushiwa mabati ishara ya kuwa bado liko katika hatua za ujenzi au limefungwa kwa ajili ya usalama.

Jengo refu linaonekana kutoka chini ikielekea juu angani likiwa na madirisha yaliyopangwa kwa safu na paa la rangi nyekundu. Ukuta wa nje una rangi ya manjano na pinki ukielekea kwenye anga la buluu ulio wazi lisilo na mawingu. Mtazamo huu unasisitiza urefu na umbo la jengo .

Ni jengo refu la biashara na makazi lililoitwa Three Unit Complex. Katika ghorofa ya chini ya jengo kuna maandishi makubwa mekundu yanayosomeka Miale Mabati. Yanaashiria kuwa kuna duka au kampuni ya kuuza mabati.

Sebule ya kisasa yenye mapambo ya hali ya juu. Sakafu imetengenezwa kwa mbao zenye muonekano wa kuvutia. Zikitoa hisia ya joto na ubora. Ukuta mmoja umewekewa rafu na kabati la kuvutia linalotumika kwa sehemu, ya kuweka televisheni au mapambo.

Eneo la maakazi lenye nyumba za kifahari zenye paa za rangi za kahawia na kuta za rangi za waride au pinki iliokolea. Eneo hilo limezungungwa na ukuta wa mawe na lango la chuma la kahawia.

Bango kubwa la matangazo ya ujenzi wa makazi. Bango hilo linatangaza kuwa kuna vyumba viwili na vitatu pamoja na chumba cha mfanyikazi kwa bei ya kuanzia shilingi milioni kumi na moja nukta saba.

Jengo lenye milango mitatu mikubwa ya chuma linaonekana kutumika kwa shughuli za kuhifadhi au biashara kama ghala. Juu ya jengo hilo kuna mzingo mkubwa wa kuni au mabaki ya mbao huenda ni kwa ajili ya matumizi ya viwandani au biashara ya kuni.

Picha inaonyesha mandhari ya jiji lenye majengo mengi ya orofa yenye muundo tofauti tofauti wa rangi na vipimo. Juu ya anga kuna mawingu mazito ya mvua. Sehemu ya mbele inaonyesha maeneo ya makazi ya watu pamoja na majengo yanayoendelea kujengwa.

Picha inaonesha jengo la kisasa la ghorofa nyingi lenye usanifu wa kuvutia likiwa na madirisha ya vioo makubwa na ukuta uliopambwa kwa rangi ya matofali na nyeupe.

Duka la kisasa la Naivas linafunguliwa masaa ishirini na manne, likiwa na sehemu ya kuoka mikate, bidhaa mbali mbali, na magurudumu ya mikokoteni tayari kwa wateja. Walinzi wapo mlangoni huku wateja wakiingia kufanya manunuzi yao ya kila siku.

Mtu aliyevaa fulana ya machungwa anachota karanga kutoka kwa chombo cha plastiki kilichoning'inizwa ukutani. Vyombo vingine vimepangwa na kujazwa aina mbalimbali za njugu, nafaka na matunda yaliyokaushwa. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya duka la vyakula vya afya.

Rafu za duka kubwa zimejaa aina mbalimbali za vinywaji vya pombe kama whiskey, vodka na gin . Bidhaa zimepanga kwa mpangilio mzuri kila upande wa njia, huku bei na ofa zikionyeshwa kwenye mabango ya njano na nyekundu.

Duka kubwa la rejareja linaonyesha sehemu ya bidhaa muhimu kwa wanawake kwenye safu ya kumi na sita iliyoandikwa Ladies Essentials . Rafu zina bidhaa kama losheni za ngozi, viatu na nguo. Upande mwingine kuna ishara ya safu ya wanaume, Men Essentials kwenye safu ya kumi na saba.

Rafu za duka kubwa zimepangwa kwa mpangilio wa rangi na aina mbalimbali za juisi katika chupa za plastiki. Mwanga mkali wa dari unaangaza bidhaa na sakafu safi ya vigae huonyesha usafi na utaratibu wa sehemu ya vinywaji.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, vyakula mbalimbali vimepangwa kwenye majokofu na stendi zenye kuta za rangi nyeusi. Kuna matunda, mboga, bidhaa za maziwa na vitafunwa.

Mandhari ya ndani ya duka kubwa la rejareja lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna bidhaa kama mikate, unga, nafaka na vitafunwa vilivyowekwa kwenye rafu tofauti.

Ni duka kubwa la Naivas, mojawapo ya duka maarufu ya rejareja nchini Kenya. Mbele kuna mabango yanayosema karibu Naivas na sehemu ya luggage deposit pia kuna walinzi wawili waliovaa sare wakisimama mlangoni.

Wateja wako kwenye njia ya duka kubwa la rejareja wakichagua bidhaa kutoka rafu zilizojaa mafuta ya kupikia, viungo, mchuzi na bidhaa nyingine za jikoni. Mmoja ana tololi lililojazwa bidhaa wengine ana kikapu chekundu. Taa ndefu ya dari huangaza njia hiyo vizuri ikitoa maonikana wa kisasa.

Ni mandhari ya ndani ya duka kubwa la kisasa lenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Bidhaa mbalimbali kama vinywaji, juisi, nafaka na vitafunwa zimepangwa kwenye rafu kwa mtindo wa kuvutia. Mwanga wa dari ni mkali na wa kisasa .

Safu ya bidhaa ndani ya duka kubwa la rejareja. Bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu pande zote mbili za njia. Upande wa kushoto kuna bidhaa za vinywaji na vyakula. Upande wa kulia kuna bidhaa nyingi za nafaka.

Ndani ya duka kubwa la rejareja ambapo mteja moja anaonekana akisukuma troli na manunuzi. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu uliojaa sabuni mbali mbali. Upande wa kulia pia kuna bidhaa nyingine zilizo kwenye rafu.

Rafu za duka kubwa la rejareja zilizojaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani kama sabuni, dawa za kusafisha, shampoo na bidhaa nyingine za usafi. Bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha kuonyesha mazingira safi na ya kisasa ya ununuzi.

Mfanyikazi wa duka ya Naivas akiwa anapanga bidhaa kwenye rafu za duka. Amevaa sare ya rangi ya machungwa iliyo andikwa Naivas. Rafu zimejaa chupa za aina mbalimbali za michuzi, mafuta ya saladi na bidhaa nyingine za jikoni.

Mlango wa kuingia katika duka la rejareja liitwalo Chandarana Foodplus ambalo lina nembo ya kauli mbiu inayosema more than just food . Duka hili lina mwonekano wa kisasa na limepambwa kwa rangi za kijani na nyeupe zenye kuashiria afya na safi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, hasaa sabuni na vifaa vya kusafisha. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za kisasa zikiwa na alama za bei.

Ni sehemu ya ndani ya duka kubwa yenye kontena za uwazi zilizojaa bidhaa mbalimbali kama fanaka, jamii ya karanga, kunde, matunda yaliyokaushwa ,pipi ,mbegu na vitafunio vingine. Kila kontena lina kibandiko kinachoonyesha bei kwa kilo na kuna vijiko vya kuchotea bidhaa.

Rafu ya bidhaa katika duka kuu, ikiwa imejaa nepi za watoto kutoka kwa chapa mbalimbali. Nepi hizo ziko katika vifungashio vya rangi tofauti na zimetangazwa kwa picha za watoto, zikionyesha ukubwa na aina ya nepi zilizomo.

Maduka makubwa ya reja reja yamepangwa kwa mabango yenye maandizi Sizzling Offers kwa rangi ya manjano na nyekundu. Rafu zimejaa bidhaa nyingi kama vitafuno, vyakula vya pakiti na vinywaji. Mwangaza wa dari unaangaza vizuri bidhaa na mazingira yanaonyesha msimu wa punguzo au matangazo ya ofa maalum.

Duka la vyakula yenye rafu zilizojazwa vizuri. Upande wa kushoto kuna masanduku ya juisi ya machungwa na matunda mengine, pamoja na vyakula vya kukaanga. Upande wa kulia kuna vinywaji vya gharama na machungwa pamoja na bidhaa za zilizowekwa kwenye kasi. Sakafu ina rangi ya kahawia na alama nyekundu za umbali. Mwanga wa ndani ni wa kutosha, na duka linaonekana wazi na safi.

Sehemu ya ndani ya duka ambapo kuna mabango mengi ye ye maandishi yakionyesha punguzo kubwa la bei kwenye bidhaa mbalimbali. Wateja wanaonekana wakitembea ndani ya duka wakiwa na magari ya kusukuma na ya kuweka bidhaa.

Picha inaonyesha sehemu kubwa ya duka ambapo vyakula kavu kama nafaka, kunde na vyakula vingine vya kupimwa vimepakiwa kwenye magunia. Kila gunia lina kijiko kikubwa cha kuchotea bidhaa na kuna vibao vidogo vyenye majina ya bidhaa na bei.

Sehemu ya duka la kuuza viatu na bidhaa zingine za mitindo. Katika sehemu ya mbele kuna viatu vya wanawake visaksak vinavyouza na viatu ya wanaume na ndara mbalimbali za rangi tofauti zilizoonyeshwa kwenye stendi. Kando kuna rafu zilizojaa viatu ya mchezo.

Picha inaonyesha ndani ya duka kubwa la rejareja lenye rafu zilizopangwa vizuri kwa bidhaa mbalimbali kama mayai mikate na vyakula vingine vya matumizi ya kila siku. Sakafu ni safi na taa nyingi zimetundikwa juu zikitoa mwanga mzuri.